Mtoto anajifunza kusoma akiwa ameweka mikono yake, hasa vidole vyake kwenye ukurasa wa kitabu. Ukurasa huu unaonekana kuwa na mfululizo wa nukta zilizoinuka ambazo zinaashiria alpabeti ya breli. Hii inaashiria kuwa mtoto huyu ana matatizo ya kuona.